Mmea wa zao la ndizi ni muhimu sana kwa wakulima wengi hasa katika kipengele cha kiuchumi, hivyo wakulima wengi huweza kulima zao hili ili wapate fedha kwa matumizi yao mbalimbali.

Matunda ya kijani yaliyowekewa katika vifungashio yaliyo wekwa vizuri, kwa mpangilio ulio sawa kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili wateja wanunue matunda hayo.

Zao la nyanya katika shamba kubwa ambapo mkulima wa kiume akikagua mazao hayo kwa ajili ya kuuza.

Mkulima mwanaume katika shamba akikagua hoho alizozijaza katika viroba viwili, kwa ajili ya kuuza zao hilo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo cha viwandani ambapo mazao upandwa katika grini hausi, hii uwakikisha ustawiji mzuri na mazao kuwa mengi.

Biashara ya uuzaji wa pakiti za mbegu za maua na mboga zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kilimo au bustani ndogo nyumbani.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya utunzaji na uangalizi wa afya ya mbwa hii ni muhimu sana kuangalia afya na matunzo ya wanyama hawa.